Jengo la huduma Kenya Center lenye muundo wa kisasa, jengo hilo ni jeupe na juu yake kuna nembo ya huduma Kenya na pia maneno huduma Kenya imeandikwa kwa herufi kubwa mbele ya jengo hilo, kuna kundi cha wafanyikazi wakiwemo wanaume na wanawake walio panga mstari wote wamevaa sare zinazofanana.

Kundi la watu hasa wanawake wakifurahia ufuo mpana wa mchanga mweupe wamekaa wamesimama na kutembea kwenye mchanga safi na baadhi yao wamepiga picha wamevaa nguo zenye rangi mbali mbali zikiwemo nyeupe, samawati, nyekundu zinaonyesha hali ya likizo au furaha.

Sherehe ya kitamaduni. Wanaume hawa wamekaa kwa mstari wakiwa wanaangalia ngoma kubwa zikiwa na ngozi. Juu zimetengenezwa kwa mbao nyeusi. Wanaume wengine wamevalia mavazi ya asili ya kipekee, kofia nyekundu, 𝑠keti nyeupe na nyeusi zilizofungwa kiunoni na baadhi yao wametandika shanga 𝑛a mikufu shingoni.

Msikiti maridadi wa kisasa uliopigwa picha wakati wa mchana kwenye jua kali. Msikiti huu una rangi nyeupe wenye rangi ya samawati na muundo wake wa kipekee wa kibiashara. Kitu cha kuvutia zaidi ni mnara mrefu mweupe wa msikiti wenye madirisha madogo madogo.

Boti la kitamaduni au jahazi ikiwa imetia nanga kwenye ufuo wa bahari. Boti hii ni ya mbao na ina rangi ya kahawia na sehemu ya chini ina rangi ya kijani. Ina miti miwili mirefu ya meli iliyofungwa bendera na ina injini ya nje nyuma. Ndani ya boti kuna watu kadhaa wamesimama na kukaa.

Mandhari ya bahari labda katika ufuo wa Kenya au eneo jingine lenye bahari ya Hindi. Kuna mawimbi ya bahari yanayokuja ufueni na povu jeupe linaonekana likitanda juu ya maji. Mawimbi mengine yanaonekana kuwa na nguvu na yakiwa yanakaribia ufueni. Maji yana rangi ya kijani kibichi na samawati.

Mjaladi waratiba ya ramadhana elfu mbili ishirini na mbili jedwali hili linaonyesha nyakati za swalaa za alfajiri na magharibi kwa ajili ya miji mbali mbali nchini Kenya jedwali hili ina majina ya miji kama Nairobi, Mombasa, Kisumu.

Jengo la kanisa dogo la Friendly Church ambalo pia linafahamika kama Quakers. Jengo hilo ni la ghorofa moja likiwa limepakwa rangi nyeupe na mistari ya rangi ya samawati. Juu jengo Kuna mahandishi makubwa ya samawati yaliyosomeka, Friends Church na chini yake, Quakers.

Vivuko vikubwa vya feri vikiwa vimejaa abiria kwenye maji tulivu. Kivuko kilicho karibu zaidi na kamera kimejaa watu wakiwa wamesimama ndani na kinaonekana kikiwa na ghorofa mbili. Kivuko cha pili kipo nyuma kidogo, nacho kimejaa watu na magari. Nyuma ya kivuko hicho kuna mandhari ya jiji kubwa lenye majengo marefu likiwa na...

Mandhari ya mtaa wenye shughuli nyingi. Upande wa kushoto kuna barabara iliyo na baiskeli ya magurudumu matatu maharufu kama tukutuku au bajaji yenye rangi nyekundu. Gari hili linaonekana likiwa limeegeshwa na inasafiri polepole . Kando ya barabara kuna duka la biashara ndogo lenye bango la Mpesa.

Sherehe rasmi labda kuapishwa kwa raisi au hafla muhimu ya kitaifa inafanyika nje. Watu muhimu wakiwa wako hapo waheshimiwa, jaji mkuu aliyesimama nyuma ya meza yenye maikrofoni amevaa mavazi rasmi ya mahakama yakiwemo joho jeusi na rasta nyeupe kichwani akionyesha mamlaka.

Mandhari ya mtaa katika nchi ya Kenya labda Voi, barabara inaonekana ikiwa na shughuli nyingi za magari na pikipiki. Kuna basi kubwa la abiria lenye rangi samawati na nyeusi limendikwa Cool kwa herufi kubwa nyeupe. Basi hilo linaonekana likiwa limeegeshwa au lina subiri kuondoka.

Sherehe rasmi inaonekana kama ni hafla ya kuapishwa au tukio la kitaifa, mbele kabisa rais wa Kenya William Ruto amesimama amevaa suti nyeusi, shati jeupe na tai nyekundu, mkono wake wa kulia umewekwa juu ya kitabu kikubwa cha kijani ambacho kinashikiliwa na mwanamke aliyevaa vazi la rangi ya samawati, kijivu lenye michoro ya kupendeza.

Mandhari ya utulivu ya ufuo wa bahari wakati wa machweo au jua linapochomoza. Anga imejaa mawingu mazito ya rangi ya kijivu na nyeupe, huku jua likiwa limefichwa kiasi na mawingu hayo lakini miale yake inang'aa sana na kuuskiza kwenye maji ya mchanga.

Kivuko kikubwa cha rangi ya samawati kilichojaa watu na magari, haswa pikipiki zikishuka. Pikipiki nyingi zimepangwa kwa safu na waendesha pikipiki wote wamevalia kofia ngumu za rangi tofauti kama vile manjano, kijani, nyeusi, wengine wao wamevalia jaketi zenye rangi ya ngavu.

Umati mkubwa wa watu wakiwa wamekusanyika pamoja. Labda kwenye hafla ya mchezo au tamasha. Wengine wao wamevaa mavazi wanaonyesha uzalendo wa Kenya kama vile bendera au fulana za rangi ya bendera ya Kenya. Mbele kabisa kuna mtu anayeonekana akicheza na kuhamisha umati.

Mandhari ya ufuo wa bahari wakati maji kupwa. Eneo kubwa la mchanga wenye unyevunyevu na tope linaonekana wazi na juu yake kuna idadi kubwa ya maboti madogo madogo za uvuvi zikiwemo mitumbwi zimetiwa nanga na kusubiri maji kurudi. Boti hizi zina rangi tofauti tofauti baadhi zimechanganyikana na nyingine mpya zaidi iliyo...

Mwanamke wa Kislamu akiomba au kusali ndani ya chumba. Amevalia hijabu la rangi ya waridi na mavazi meusi na amepiga magoti kwenye mkeka mdogo na kuswali. Uso wake huonekani kwani amelekeza mgongo wake kwa mtazamaji.

Ufuo bahari wakati wa maji kupoa. Kitu cha kuvutia zaidi, ni boti kadhaa zilizowekwa juu ya mchanga. Boti ya karibu zaidi ni kubwa, na imepinduliwa na sehemu yake ya chini. Utatazama na nanga inaonekana imechakaa ina rangi ya samawati na nyeupe iliyofifia. Nyuma yake kuna boti nyingine mbili.

Sehemu ya ndani ya kanisa kubwa na la zamani lenye ujenzi wa kipekee. Watu wamekaa kwenye bench za mbao wakiangalia mbele kwenye madhabahu. Madhabahu yanaonekana maridadi yakiwa na sanamu ya Yesu msalabani. Katokati ya sanamu nyingine kuna watakatifu, ziko pande zote mbili.

Meza ya chakula labda katika hoteli au mkahawa. Juu ya meza hiyo kuna bakuli kubwa lenye matunda ya aina mbalimbali. Matunda hayo ni pamoja na ndizi, mapera, maparachichi na machungwa. Matunda hayo yamewekwa kwa utaratibu yakijaa bakuli lote.

Eneo la chakula labda kwenye mkahawa au hoteli ambavyo vyakula vya kiamsha kunywa au vitafunwa huandaliwa sehemu kuu aina tatu za mtindi au ice creamu zenye bakuli kubwa za kioo. Kila bakuli lina alama ndogo nyeusi inayoonyesha aina ya mtindi kutoka kushoto kuenda kulia.

Mwanaume mmoja amevaa shati lenye milia ya rangi ya samawati na nyeupe. Ameketi kwenye mwamba mkubwa wa rangi ya machungwa. Mwanaume huyu pia amevaa kofia ya rangi ya kahawia na miwani nyeusi ya jua. Mwamba huu umefanywa kama blonde ndogo ambako mwanaume huyu ameketi katikati. Mwamba una rangi ya chuma na baadhi ya sehemu zina rangi ya kahawia.

Mandhari ya eneo la pwani labda karibu na Voi, itatafuta kaunti Kenya. Upande wa kushoto kuna mwamba mkubwa uliofunikwa na mimea ya kijani na juu yake kuna miti mirefu ya minazi. Mitende hiyo inaonekana ikitoa kivuli na inafanya eneo lionekana kuwa la kitropiki.

Mwanaume wa kiislamu akiwa amepiga magoti na kuswali ndani ya msikiti. Amevalia kofia ndogo nyeupe, shati jeupe lenye mistari mekundu yenye mikono na suruali ya rangi ya kijivu. Ameinama na unyenyekevu akiwa katika hali ya kuswali.

Ndani ya duka la viatu ambapo kuna vya aina mbali mbali hasa viatu vya kufunga na kufungua. Viatu hivi vimepangwa kwenye rafu za chuma. Rafu ya juu ina viatu vya aina mbali mbali vikiwemo vya rangi ya manjano, kijivu, nyeusi na samawati.

Kaburi la mtakatifu ndani ya jengo. Kaburi limefunikwa na kitambaa kikubwa cha rangi ya kijani kibichi chenye pindo za rangi za dhahabu. Juu ya kaburi hilo kuna tasbi, shanga za maombi kubwa za rangi ya kahawia. Katika kuna wanaume wawili wa kiislamu waliovalia.

Shughuli za usafiri wa umma labda asubuhi ama jioni, kuna matatu mbili za rangi ya manjano na nyeupe. Matatu iliyo mbele upande wa kulia ina nambari ya usajili, KBH 901C na jina, Geno Sacco limeandikwa chini pia na kuna stika ndogo yenye nambari 80.

Vivuko viwili vikubwa viya feri vikisafari au kusimama katika maji yenye utulivu. Vivuko hivyo vimejaa watu na magari ikionyesha kuwa vinabeba abiria na mizigo. Kila kivuko kina ghorofa mbili au tatu na milango yake ya kubeba magari iko wazi. Kivuko kilicho mbele kinaonekana kikifungua mlango wake labda kikiwa kinakaribia ufuwe ama kuondoka.

Kivuko kirefu kinachoonekana kuwa cha usafiri wa magari na watu, kikiwa kinaelea kwenye maji tulivu. Kivuko hicho kina rangi ya samawati na nyeupe na kina gorofa kadhaa. Kina muonekano wa kisasa na kina uwezo wa kubeba magari na abiria katikati. Kuna kivuko kingine kidogo kinachoonekana kama kivuko cha zamani au boti la kubeba mizigo.

Kundi kubwa la watu na wanawake wakiwa wamekaa juu ya mkeka wa kijani wakisikiliza hotuba ya mwanamke ambaye amesimama mbele yao, mwanamke huyu amevalia hijabu jeusi na anaonekana akizungumza kwa umakini na umati.

Mteja na muhudumu wa huduma za wateja wakiwa wamekutana kwenye dawati la huduma za kituo cha huduma. Muhudumu mwanamke amevaa shati jeusi la rangi nyekundu ameketi nyuma ya kuta akiwa amejifunika na barakoa nyeusi akitumia kompyuta labda akijaribu kumuhudumia mteja.

Maandhari ya ufuo wa bahari labda katika maeneo ya mapumziko ya kienyeji mbele kuna kibanda cha mbao kilicho tengenezwa kwa mtindo wa jadi na paa la makuti, kibanda hicho kinaonekana kuwa mkahawa au bar na kuna viti na meza vimepangwa mbele yake.

Maandhari ya ufuo ya bahari ambapo mawimbi yanakimbilia ufuoni, kuna wimbi kubwa la bahari lenye rangi ya kijani kibichi na nyeupe. Likigonga ufuoni na kuunda povu bahari inaonekana kuwa na rangi ya samawati na kijani ukionyesha kuwa maji ni safi, kwa mbali kuna boti ndogo.

Kundi la wachezaji wa kitamaduni wa Kiafrika wanaume na wanawake wakicheza muziki au wakitumbuiza mbele ya ndege kubwa kampuni ya Tui. Kwenye uwanja wa ndege wachezaji hawa wamevaa mavazi ya kitamaduni yenye sketi za majani na shanga na baadhi yao wanamikia ya ng'ombe kichwani au mikononi.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wanaonekana wakiwa mashabiki wa mchezo wakishangilia kwa shauku kubwa kwenye jukwaa la uwanja wa mchezo. Watu kadhaa wamesimama na wameinua mikono yao juu kwa shangwe. Mmoja katikati ameshika tarumbeta ya samawati, vuvuzela huku mwingine akiwa ameshikilia kikombe.

Wanawake watatu wamevalia hijabu nyeusi au marak. Ikiwa zimefunikwa uso zao isipokuwa macho yao. Wanawake hawa wana macho ya rangi ya kahawia na wanaonekana wakiwa wamejipaka kwa safu labda wakitembea. Mavazi haya yanaonekana kuwa ya kitamaduni.

Kanisa wakati wa ibada inaonyesha sehemu ya nyuma ya waumini ikitazama mbele kuelekea madhabahuni. Kanisa ni jengo kubwa lililopambwa kwa urembo lenye dari refu, maandishi yaliyopinda na vioo vya rangi. Msalaba mkubwa na sanamu kadhaa zinaonekana karibu na madhabahu.

Umati mkubwa wa watu uliofurika bega kwa bega kwenye daraja refu na lililonyooka. Daraja hilo linaovuka sehemu pana ya maji ambayo inaonekana kuwa mto au mlango mpana wa bahari.

Ufuo wa bahari, au mto, lenye maji yanayoonekana kuwa shwari na mchanga pembeni, inaangazia mashua ya kitamaduni iliyotengenezwa kwa mbao. Mashua hii inawekwa karibu na maji, na ndani yake kuna mbao kadhaa zinazowekwa kwa viti au sehemu ya kukalia.

Jengo kubwa la hekalu la kihindi lililojengwa kwa mtindo wa kifahari na wa kupendeza, sehemu kuu ya hekalu ina mnara mrefu mweupe unaopanda juu ikiwa na muundo wa piramidi unaofika kilele.

Lori la kubebea mzigo mzito likiwa limebeba trekta kubwa ya manjano linalotumika katika ujenzi au uchimbaji madini, trekta hilo lina namba 730 iliyoandikwa kwa herufi kubwa na nyeusi. Lori hilo lina magurudumu mengi likiwa limepangwa.

Kivuko kikubwa cha magari kinachoonekana ufueni na kinaonekana kimejaa watu na magari. Kivuko hiki kina rangi ya samawati na nyeupe inaonekana kinafanya kazi usiku. Kuna taa nyingi zinazong'aaa zikiangazia kivuko na eneo la ufue, likionyesha kuwa kivuko kinafanya kazi hata wakati wa giza.

Posta ya zamani inaonyesha muonekano wa jiji lenye historia. Katika picha kuna jengo la kanisa likiwa na minara mbili mrefu. Kuna paa la rangi nyekundu. Kanisa hilo limezungukwa na bustani nzuri ya miti mingi. Mbele ya kanisa kuna barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na magari.

Lori kubwa la samawati lenye nambari ya usajili kdb 974u ikiashiria tractor kubwa. Lori lina trela maalumu iliyoonekana kwa chini inaundwa kwaajili ya kusfirisha mizigo mizito kubwa kama mitambo ya kilimo.

Eneo la kazi labda benki au taasisi ya kifedha. Wanawake wawili na mwanaume mmoja wamekaa nyuma ya kaunta, wakiwa wamevaa sare za kazi zenye rangi nyeusi na nyekundu. Mwanaume mmoja anaonekana akifanya kazi kwenye kompyuta yake huku mwanamke mwingine akishughulika majukumu yake.

Eneo la bandari labda katika bandari ya Mombasa au bandari nyingine ya kimataifa, kuna lori la samawati linalobeba konteina kubwa nyekundu likiwa limeegeshwa karibu na meli kubwa ya mizigo. Lori hilo linaonekana likiwa tayari kusafirisha konteina hiyo.

Mandhari ya mtaa labda kijiji au mji mdogo nchini Kenya au eneo lingine la Afrika mashariki. Jua linaonekana kuwa ingawa mbingu ina mawingu kiasi. Mbele kuna ukuta na zege refu kidogo wenye matofali na mraba ulioruhusu kupenya kwa mwanga na hewa.

Lango la kuingilia kwenye hoteli ya kifahari au eneo la mapumzikio la kando ya bahari. Linaloitwa Coral Beach Resort. Kwenye bango kubwa la zege lenye rangi ya mchanga, Liloandikwa kwa herufi kubwa, CORAL BEACH RESORT. Chini ya jina hilo, Kuna orodha ya huduma zinazopatikana.

Msikiti wa zamani wenye rangi ya kijani na nyeupe unapatikana katika mtaa mwembamba wenye utulivu. Msikiti una paa la kipekee yenye minara midogo ya kijanikibichi na bango la Kiarabu linaonekana kuwa limeandikwa jina la msikiti. Kando ya mlango wa msikiti kuna bango la kishwahili lenye maandishi.

Eneo la makaburi lenye muundo wa kipekee katikati kuna kaburi kubwa lenye rangi nyeupe lenye umbo la mraba na juu yake kuna paa la nyasi, juu ya paa hilo kuna msalaba mwekundu kando ya kaburi hilo kuna makaburi mengine madogo madogo na pia ya rangi nyeupe.

Malori makubwa mawili yaliyopangishwa kando ya barabara yakitazamana. Malori haya yanaonekana kuwa na mzigo mzito iliyofunikwa kwa tarubai ya rangi ya kijani. Hali hii inaonyesha kuwa malori haya labda yanasubiri kusafiri.

Maandhari ya ufukwe wa bahari wakati wa machweo au jua kali sana. Mwangaza wa jua umeangaza juu ya uso wa maji na kuunda njia ya mwangaza inayoelekea ufukweni. Mawingu madogo ya bahari yanaonekana yakivuja ufukweni na kuunda povu jeupe.

Eneo la mchanga wa ufukwe, likiwa limefunikwa na mimea ya kijani kibichi yenye maua. Mimea hiyo ambayo ina majani yaliyotambaa, ishamiri sana kwenye mchanga wa rangi ya dhahabu. Katika majani hayo kuna maua madogo madogo ya rangi ya zambarau.

Mandhari ya ufuo wa bahari ambapo mtu anafanya mchezo wa maji, labda akiwa kwenye boti ya kasi. Boti hilo lilionekana kuwa mbali, likikimbia juu ya maji na kuunda mawimbi makubwa meupe. Maji ya bahari yanaonekana kuwa na mawimbi makubwa, na kuna mawimbi mengine yanayoenda ufueni.

Mfumo wa kufulia na kukausha nguo wa kampuni ya Mika umepangwa wima moja juu ya mwingine. Ni mashini ya kukaushia nguo yenye rangi ya kijivu na chuma. Ina mlango mkubwa wa kioo, unaoonekana wazi ukionyesha eneo la ndani.

Kundi la watu wazima wengi wao wanaume wakiwa wamekusanyika karibu na meza ndefu ya mbao, kila mmoja anaonekana kushughulika na karatasi na kalamu. Mwanaume aliye katikati amevalia shati la jani kibichi, ameketi na anajaza fomu fulani ya umakini.

Kundi la wanaume ndani ya msikiti, wengi wao wakiwa wameketi chini kwenye zulia jekundu lililo na nakshi. Wanaume wengi wamevaa mavazi ya jadi ya kiislamu yakiwemo kofia zenye michoro mbalimbali.

Jengo la msikiti lenye rangi ya kijani kibichi na nyeupe likionyesha ishara za umri na historia. Msikiti huu una madirisha matatu makubwa yenye umbo la mviringo ya mipako ya rangi ya kahawia na kufungwa na mabati.

Bango ndogo la ukumbusho lililobanwa ukutani; labda nje ya jengo la kanisa. Bango hilo lina rangi ya samawati iliyokolea huku maandishi yakiwa meupe. Maandishi hayo yameandikwa kwa lugha mbili ; kiingereza na kikorea wakati kiingereza yanataja kwamba kanisa lilijengwa kupitia maombi ya matoleo.

Ndani ya duka au karakana ya sanaa iliyoonekana kupitia kioo cha dirisha. Eneo hili linaonekana kuwa na mazingira safi na yaliyopangika. Kuna meza ndogo ya mbao iliyopakwa rangi nyeupe, kuna sanamu ndogondogo za wanyama wa baharini hasa kasa na pomboo. Kasa hao wamepangwa kwa safu wakiwa na rangi mbalimbali kama vile samawati.

Mchoro maridadi wa rangi nyingi unawaeleza hadithi ya kidini au kiroho. Mchoro huu umefanywa kwa mtindo wa 3D na umetengenezwa ndani ya fremu yenye umbo la upinde. Juu ya upinde huo kuna michoro ya tausi wazuri waliojenga mandhari ya asili.

Maandhari ya ufukwe wa bahari katika hali ya mawingu, mchanga ni mweupe na una alama za nyayo, huku mawimbwi ya bahari yakionekana yakifika ufukweni. Katika sehemu ya mbele ya ufukwe, kuna mimea ya bahari yenye rangi ya kahawia na vitu vingine vidogo vilivyo sombwa na maji.

Mandhari ya nje ya jengo labda ni nyumba ya kulala wageni au jumba la kifahari. Jengo lina rangi nyeupe lenye madirisha makubwa na milango ya mviringo. Katika upande wa kushoto, jengo hilo lina muundo wa kuvutia labda limejengwa kwa mtindo wa kitamaduni.

Maandhari ya ndani ya jumba la kukulia chakula la hoteli au mgahawa uliokaribu na bahari. Dirisha kubwa la kioo lililofunguka kuelekea balcony na kuleta muonekano wa kuvutia wa nje. Kwenye balcony kuna meza iliyoandaliwa kwa ajili ya watu wawili.

Daraja kubwa la barabara kuu inaunganisha pande mbili za mji. Daraja hili lina njia mbili, moja ya kutembelea kwa miguu na nyingine ya magari. Njia ya kutembelea kwa miguu imefungwa na reli ya chuma na inaonekana kuwa na watu wachache.

Eneo la nje la mkahawa au hoteli likiwa na muonekano wa bahari kuna meza na viti kadhaa vilivyopangwa kwenye sehemu yenye sakafu ya mawe vilivyotengenezwa kwa mtindo wa kamba juu ya meza hizo kuna paa kubwa ya kitambaa cheupe kinachotoa kivuli.

Mandhari ya ufuo wa bahari labda katika eneo la mapumziko ya Pwani, mbele kuna mchanga mweupe laini na safi, unaonea mbali na kuna miti ya minazi mirefu inayotoa kivuli na kuongeza uzuri wa mandhari.

Mandhari ya ufuo wa bahari labda wa hoteli au jumba la mapumziko yenye majengo yaliyojengwa kwa mtindo wa kitamaduni, meupe laini na kavu wa ufuo wa karibu na maji kuna mchanga ilikuwa na mimea ya baharini.

Kibanda rahisi cha kitamaduni kilichoko kwenye ufuo wa mchanga. Muundo wake umejengwa kwa kutumia vifaa vya asili vya eneo hili na kuipa muonekano uliovaliwa na kitamaduni. Kuta zimetengenezwa kwa makuti na vijiti vilivyofungwa kwa nguvu.

Jengo la zamani lililopakwa rangi ya kahawia au nyekundu likionyeshwa ishara za umri na historia, inaonekana kuwa ni ghorofa mbili na madirisha madogo zenye mabati ya zamani. Madirisha haya yanaonekana kuwa na mbao ngumu na yamejengwa kwa mtindo wa zamani.

Eneo la nje la mkahawa au hoteli iliyojengwa kwa mtindo wakisasa na wajadi. Mbele kuna meza ya mraba zenye viti vyeusi vikiwa zimepangwa tayari kwa wageni. Sehemu hii imepangwa na uzio mweupe ulioundwa kwa mtindo wa kuvutia.

Vivuko viwili vikubwa vya rangi vya samawati vilivyosimama karibu na Pwani, vivuko hivo vinaonekana vikiwa katika eneo la mandhari ya au kivuko. Kivuko cha kushoto kimefungwa kwa Kimebeba gari moja linaloonekana mlangoni huku kivuko cha kulia kukiwa na mlango wake wazi.

Jengo la zamani lenye mnara au paa la pembe tatu linaloonekana kuwa hekalu au jengo la kihistoria jengo hili, linaonekana limejengwa kwa mtindo wa zamani na linaonekana kuwa limepakwa rangi nyeupe au kijivu ambalo limeanza kupotea.

Kundi la watu wanaume na wanawake wakiwa wamekaa kwenye meza ndefu ya mbao, labda wakishiriki katika shughuli za kujaza form au usajili watu. Wawili waliopo mbele wanaume wamejikita katika shughuli za kuandika na wamevalia mashati ya rangi ya samawati na nyeupe.

Mandhari ya mtaani katika mji wa Pwani labda Mombasa Kenya ikionyesha mchanganyiko wa maisha ya kila siku na mijengo ya kihistoria na ya kisasa. Kuna barabara iliyopigwa lami iliyo na magari machache ikiwemo gari dogo jeusi la abiria. Kwenye upande zao zote mbili za barabara kuna majengo upande wa kulia kuna sanamu ya ndege.

Kundi la wanaume ndani ya msikiti, wengi wao wakiwa wameketi chini kwenye zulia jekundu lililo na nakshi. Wanaume wengi wamevaa mavazi ya jadi kiislamu yakiwemo kofia zenye michoro mbalimbali. Kuna wanaume wameketi na mgongo wake,

Manthari ya mchanga wa rangi ya machungwa na miamba, labda inapatikana katika eneo lenye udongo mwekundu wa ardhi ya miamba. Kuna milima miwili au miamba miwili ya udongo mwekundu iliyokaa kwa namna ya kuvutia. Mlima wa mbele unaonekana kuwa na mchanga wa rangi.

Kibanda kidogo kinachoonekana kuwa baa au sehemu ya kupumzikia kilichojengwa kwenye ufuo mweupe wa bahari. Kibanda hicho kina kuta nyeupe na paa la nyasi au makuti.

Eneo la nje lenye nyasi na barabara ndogo ya vumbi, katikati kuna bango kubwa la matangazo likitangaza, The Heart of Diani na, Diani Beach Shopping Centre. Bango hili linaeleza kuwa kituo hicho cha ununuzi kina maduka arobaini na linaloonyesha pia tovuti yao.

Maandhari ya utulivu ya ufuo wa bahari wakati wa jua linapozama au alfajiri. Mbele kuna mchanga mweupe laini na wingu unaonakana kuwa umetembelewa na watu katika upande wa kushoto.

Mandhari ya ufuo wa bahari labda katika eneo la mapumziko la Leopard Beach Resort. Mbele kuna mwamba mkubwa wenye rangi ya kahawia na mchoro wa kuvutia. Unaonekana umefungwa na maji ya bahari kwa muda mrefu. Kando ya mwamba kuna mchanga mweupe laini safi unaonea mbali.

Maandhari ya ufuo wa bahari ambapo kuna mchanga mweupe laini na mwingi, unaoenea mbali kuna vibanda viwili vidogo vya kivuli vilivyojengwa kwa mtindo wa jadi wa Afrika na la makuti, chini ya vibanda hivi kuna viti vya kupumzikia vilivyotengenezwa kwa mbao au vimepangwa tayari kwa wageni.

Ufuo wa bahari unaoonekana kuwa wa pwani ya mashariki mwa Afrika, labda Kenya au Tanzania. Mbele kabisa kuna mimia ya pwani iliyosambaa kwenye mchanga ikiwa na majani ya kijani kibichi na maua machache ya zambarau.

Kundi la watu, labda wafanyakazi au maafisa wa serikali, wakiwa wamesimama na kukaa mbele ya jengo la The Judiciary Tribunals . Jengo hili lina rangi ya kijani na manjano, na lina bango kubwa lililoandikwa Specialized Courts for Faster and Effective Dispute Settlement .

Tukio rasmi au mkutano ambapo wanaume wawili na wanawake kadhaa wanashikana mikono na kutabasamu wakionyesha urafiki au ushirikiano. Mwanaume mmoja amevalia shati jeupe lenye mikono mirefu na suruali ya rangi nyepesi.

Jengo kubwa lenye usanifu wa kuvutia likiwa na kuta za rangi nyeupe na nguzo za rangi ya kijivu. Jengo lina ghorofa kadhaa na kila ghorofa ina safu na nguzo matao.

Maanthari ya kupendeza ya ufuo wa bahari. Katika upande wa kushoto kuna mwamba mkubwa mweusi uliotanda mimea ya kijani kibichi. Juu yake miti michache imejitokeza kutoka juu ikiongeza uzuri wa kiasili .

Sanduku lililojaa paspoti za Kenya zikiwa zimepangwa kwa uangalifu. Paspoti hizi ni za jalada ya rangi ya samawati iliyokolea na zina nembo au dhahabu ya East African community republican of Kenya juu yake.

Mandhari ya kuvutia ya jua likizama likichora anga na maji kwa rangi ya dhahabu na machungwa jua likiang'aa sana upande wa kushoto likiangaza juu ya maji na kutengeneza mwangaza mzuri katikati ya maji.

Mazingira ya pwani ambapo tunaona ngamia tatu zilizo na wazungu wanaobebwa na ngamia hizo kuashiria utalii. Ambapo pia tunaona kuna wanaume wawili wanaotembea kando ya ngamia hizo na miti ya kijani, miti aina ya minazi.

Barabara ya kutoka sehemu za Pwani mwa Kenya, ambapo tu𝑛𝑎𝑜na kuna gari aina ya lori jeupe linalotembea kwenye barabara hiyo, na pia kuna milima iliyo kando ya barabara hiyo na upande wa mbele kuna maji.

Ufuoni mwa bahari ambapo tunaona miti ya minazi iliyokuwa imemea au kupandwa kando ya ufuo huo ikiwa Kuna maadau yaliyoenekezwa kando ya ufuo huo na mti ya kushikia samaki iliyomo kando ya ufuo huo wa bahari.

Eneo la mapokezi au la kuingilia la hoteli au sehemu ya starehe likiwa na miti na mimea mingi. Kuna njia iliotengenezwa kwa vigae au saruji inayoongozwa kwenye sehemu ya mbao yenye nguzo nyeupe.

Mandhari maridadi na boti kadhaa zikielea kwenye maji ya samawati. Mbele kabisa pana boti kubwa lenye rangi ya kijani kibichi, nyekundu na nyeupe na jina MARADONA limeandikwa upande wake juu ya boti hilo. Kuna ngazi zinazoongozwa kwenye staha ya juu.

Ufuoni baharini, ambapo tunaona mawimbi jinsi yalivyokuwa yakisukumwa na upepo au jinsi yalivyokuwa yakiingia hadi ufuoni. Kwa umbali pia panaonekana pakiwa pana dau lililokuwa linaelea kwenye bahari.

Shughuli za usafiri barabarani zikionyesha aina mbali mbali ya magari yanayopatikana nchini Kenya hasa katika maeneo kama Mombasa. Mbele kabisa kuna bajaji yenye rangi ya machungwa na manjano ikiwa na maandishi "Mombasa" na nambari ya usajili.

Uwanja wa ndege ambapo tunaona ndege nne zilizokuwa zimeekezwa kwenye uwanja hio, kuna mwanaume aliyekuwa ananyosha mikono kwenye ndege hii ya kwanza iliyo na beji ya Uganda, na pia kuna magari vilevile kwenye uwanja huu.

Ibada ya kihindi, inayoendelea ambapo tunaona kuna picha ya miungu wao wanaomwita Krishna ilioekezwa mbele na pia kuna nyumba ya konokono iliyoekezwa mbele ya picha hio, kuna moto uliowashwa hapo, kuashiria ibada.

Mandhari ya pwani isio na utunzaji mzuri ikiwa na majengo ya zamani yaliyojengwa juu ya miamba kando ya maji. Majengo hayo yanaonekana kuwa na mawe au matofali na baadhi ya paa za nyasi au paa zilizoharibika. Mimea mingi ikiwemo miti na vichaka inakua juu ya miamba na kando ya majengo inaongeza hisia ya kutekezwa.

Maanthari tulivu ya kuvutia ya ufukwe wa bahari ikiwa na viti viwili vya kupumzikia viliyowekwa chini ya miavuli miwili mikubwa yenye paa la makuti. Miamvuli ya kushoto au kivuli cheusi chini yake kuna kiti cha kupumzikia chenye godoro la samawati na mto.

Konteina zilizokuwa zimebebwa na meli, zikiwa zinapakuliwa hapo bandarini ambapo kuna konteina ya rangi ya samawati, konteina za rangi nyeupe na konteina za rangi ya kahawa. Meli hiyo inaonekana ikiwa bandarini.

Nyakati za asubui kwenye ufuo wa bahari ambapo tunaona mawimbi jinsi yalivyokuwa yakiingia kwenye ufuo wa bahari hiyo na pia tunaona mawingu jinsi yalivyokuwa yamefungana sehemu ya juu hapo angani.

Mazingira ya baharini ambapo kuna miti ya kijani kibichi umo ufuoni mwa bahari. Bahari yenyewe ina mawimbi na anga yake inaonekana kuwa imefungana ili kuashiria mvua au dalili ya mvua.

Mashini kubwa ya kuchimba ardhi ya kampuni ya Catapillar ikiwa imepakiwa juu ya trela ya nyekundu yenye mataeli mengi kwa ajili ya kusafirishwa. Mashini hiyo ina rangi ya manjano na nyeusi ikiwa na nyaya mikononi ya mitambo na ndoo kubwa ya kuchimba mbele yake.

Dau mbili zilizomo kwenye ufuo wa bahari, ambapo tunaona wavuvi au maabiria waliomo wameketi na pia kuna wengine wawili, mmoja aliyekuwa amesimama kwenye maji.

Ufuoni mwa bahari ambapo tunaona maji yanayosonga ufuoni na pia kando ya ufuo kuna mazingira ya kijani kibichi, kuna majumba yaliyokuwa yamejengwa kando ya ufuo huo.

Jengo la kanisa P.C.E.A Makupa Church lililojaa rangi nyeupe na samawati angavu. Kanisa lina paa la pembe tatu na msalaba mweupe juu kabisa. Sehemu ya juu ya jengo limepakwa rangi ya samawati angavu.

Mandhari ya barabara yenye gari dogo la rangi ya kahawia, kijani likiendeshwa na nyuma yake kuna ndege kubwa ya abiria yenye rangi ya samawati na nyeupe iliyowekwa kama onyesho au kivutio.

Mazingira ya pwani ambapo tunaona meli inaelea kwenye maji na imebeba watu na magari na inawavukisha hadi upande mwingine wa bandari, ambapo kuna pia meli nyingine kando yake iliyokuwa inaelea pia.

Kundi la wanaume wakiwa wamekusanyika mbele ya jukwa na bango kubwa lenye maneno na picha. Wanaume wengi wamevalia suti na nguo za kitamaduni za Kiafrika. Kuna meza yenye alama za ODM ambapo mzungumzaji mmoja amesimama akiongea kwenye kipaza sauti.

Mazingira ya Pwani ambapo tunaona kuna feri au meli mbili zinazobwaga au kuvukisha watu upande mwingine. Meli hizo zinaonekana kuwa zimebebea watu na kuna ingine iliyokuwa imetoka kushusha watu.

Mnara mrefu wa msikiti unaojulikana kama mnara uliinuka juu kuelekea angani. Mnara huo una rangi nyeupe na sehemu kubwa na umeongizwa rangi ya kijani kibichi na samawati hafifu katika sehemu zake tofauti.

Daraja refu na pana likivuka maji ya samawati iliyokoza likiunganisha pande mbili za ardhi. Daraja lina barabara yenye magari mengi yakipita yakionyesha shughuli za kawaida za jiji.

Maandhari ya ufuo wa bahari ambapo tunaona kuna mawimbi meupe na yenye povu. Yanavuma kuelekea pwani yakiwa yamebeba kiasi kidogo ya vitu vya kahawia. Inaonekana kuwa ni udongo au mchanga mzito.

Wanakijiji waliokuwa wamekusanyika mbele ya nyumba ya makuti na wanaonekana kuwa wakidensi kuashiria sherehe fulani iliyokua ikitendeka au shughu fulani liiliyokuwa ikitendeka. Wamechanganyika wanawake na wanaume.

Maboti yanaonekana kuwa yameekezwa kando ya bahari au ufuoni mwa bahari, kuna mijengo ya miti na makuti inayoonekana kwa umbali na kuna boti linalokuwa linaonekana likiwa na bendera ya Kenya au.

Mandhari tulivu ya kuvutia ya ufukwe wa bahari katika sehemu ya mbele na ya kati. Mawimbi ya bahari yanavuma na kuishia ufukweni yakitengeneza povu jeupe.

Sehemu ya ndani ya jengo la ibada, pengine msikiti kutokana na mpangilio wa zulia na utulivu wa mazingira. Sakafu nzima imefunikwa na zulia kubwa ya rangi ya samawati iliyokolea, lililopambwa kwa mistari miwili ya rangi ya dhahabu na...

Mskiti mweupe maridadi chini ya anga ya samawati lenye mawingu kidogo, mskiti una minara miwili. Mmoja mrefu na mwembamba wenye ngazi za nje zinazopanda juu, na mwengine mfupi zaidi kwenye kuba ndogo juu.

Timu ya 𝑠𝑜𝑘𝑎 ya wanawake waliojipanga kwa ajili ya kupigwa picha. 𝑊amevalia jezi la chapa 𝑑𝑖𝑚𝑏𝑎. 𝐽𝑒zi lenyewe ni la rangi nyeupe na rangi ya kijani na kuna mwanadada aliyevalia rangi ya samawati na soksi za rangi ya kijani.

Kuna majumba yanayoonekana kando ya barabara na pia kuna ikulu kubwa la kihindi lililomo katikati ya majumba hayo. Na pia kuna magari yanayoonekana yakipita kwenye barabara.

Mashabiki wa mpira waliyokuwa wakishangilia mechi iliyokuwa inaendelea na wengi wao wamevalia vazi la rangi ya kijani kibichi na rangi nyeupe na pia kuna mwanamume aliyekuwa ameshikilia bango.

Mandhari ya kuvutia ya pwani tulivu na mashua iliyokuwa imeegeshwa karibu na ufukwe una mchanga mweupe safi mbele ukiashiria eneo la kupumzika. Maji ya bahari yana rangi ya samawati angavu na yanaonekana kuwa safi sana.

Eneo la mazoezi ya nje kwenye ufukwe wa mchanga katikati pana benchi la mazoezi ya kuinua vyuma, linalotengenezwa kwa chuma likiwa limechakaa na lina vifaa vya kukalia vilivyopasuka.

Sehemu ya jengo la kisasa lililopambwa kwa usanifu wa kiislamu kwenye sehemu kubwa ya ukuta uliopakwa rangi ya kahawia iliyopaukwa huku sehemu ya juu ikiwa nyeupe.

Mazingira ya ufuoni mwa bahari ambapo tunaona kuna miti iliyokuwa imemea, miti hiyo ni ya kijani na matawi ya kijani kibichi, kuna nyumba ya makuti iliyoekezwa hapo nyuma na pia kuna mawe yanayokuwa yanaonekana hapo.

Mandhari tulivu ya kuvutia ya ufukwe wa bahari. Mawimbi meupe na yenye povu yanavuma kuelekea pwani yakifunika sehemu ya mbele na hudhurungi iliokooza.

Mandhari ya kuvutia ya pwani ndefu na isio na kikomo. Upande wa kushoto kuna ukanda mpana wa miti ya kijani kibichi iliyosogamana ikonyesha misitu au makazi yaliyo karibu na pwani na baadhi ya paa za nyumba zinaonekana zikichomoza katikati ya miti.

Mandhari ya pwani ambapo tunaona makuti yaliyoekezwa kwa ajili ya kivuli, ambapo chini yake kuna vitanda viliyoekezwa na kuna pia magodoro yake ya samawati yaliyopangwa hapo kando.

Jengo kubwa la ghorofa moja limepakwa rangi nyeupe ambalo linaonekana kuwa makao makuu au ofisi za shirika au biashara inayoitwa FEM Mombasa. Jengo lina muundo rahisi na wa kisasa.

Mandhari pana ya jiji kutoka juu ikiwa na majengo mengi yanayotofautiana kwa ukubwa na mtindo. Anga lina rangi ya samawati inayokolea na lina mawingu meupe yaliyotanganyika.

Muonekano wa inje ya kanisa la kikatholiki ambapo Kuna washirika waliosimama upande wa inje na wanaopita upande wa inje umeekezwa bendera ya Kenya Kwenye kando la lango kuu na pia kuna matanki ya samawati ya kuosha mikono iliyoegezwa.

Mazingira ya pwani ambapo tunaona kuna meli zinazo vukisha watu hadi upande mwingine bandarini, ambapo tunaona zimebeba magari na watu pia walimo ndani ya meli hizo. Meli zenyewe zinaonekana zikiwa tatu.

Mapambazuko ya asubuhi kwenye ufuo wa bahari ambapo kuna ukungu unaonekana katika ufuo huo na pia kuna mwanaume na mwanamke wameshikana mikono katika ufuo huo.

Bodaboda imepakiwa kando ya ukuta ulioandikwa hamna mabango na bodaboda hiyo imepakiwa madafu na kuna mwanaume aliyesimama upande wa nyuma ameegemea mlango.

Majengo haya yamejengwa kando ya barabara inayopitiwa na gari la kijivu na nyuma yake kuna bajaji ya samawati na mazingira haya yana miti tofauti tofauti kama minazi na pia kuna bajaji iliyo pakiwa hapo kando yenye ni kama vile inashighulikiwa.

Viti au vitanda vya kupunga upepo vilivyoekezwa kando ya ufuo wa bahari wenye mchanga mweupe na pia kuna muonekano wa mazingira ya kijani kibichi.

Uapishi wa rais mtukufu Bwana William Samoei Ruto. Rais mtukufu wa kenya wa hivi sasa. Kando yake amesimama Martha Koome.

Wanawake hawa wamevaa nguo na wanacheza densi za kitamaduni pamoja na nguo zao za kitamaduni. Hii inaashiria ukaribishaji wa wageni au upongezaji wa hatua au tukio fulani.

Mazingira ya pwani kando ya ufuo wa bahari kuna miti ya kijani kibichi, kuna miti aina ya minazi na mingine iliyopandwa kuzunguka jengo lililoekezwa kando ya ufuo wa bahari na kuna miti iliyowekwa hapo nje kuashiria kizuizi.